mpango wa afya wa kijamii ambapo mhudumu amevaa barakoa anawasilisha msaada kwa mama anayempeba mtoto amekaa katika Mazingira ya jangwani akionyesha juhudi za kuwafikia watu wa maeneo ya mbali kuwa huduma Manima wa afya na Msaada wa lishe.

Kifaa cha matibabu kinachotumika kusaidia kupumua kikiwa na mirija na vitu vingine vya matumizi ya hospitali kimepangwa juu ya meza ya magurudumu tayari kwa matumizi ikionyesha sehemu ya vifaa muhimu vinavyohitajika katika utoaji wa hudumu za afya na dharura.

Vifaa vya matibabu, hasa kifaa cha Compmist Compressor Nebulizer na vifungashio vyake. Hiki ni kifaa kinachotumika kutibu matatizo ya kupumua kikiwakilisha sehemu ya vifaa muhimu vya afya na dawa zinazopatikana.

Mfanyi kazi wa afya labda nurse au daktari akisukuma kiti cha magurudumu chenye mgonjwa ndani ya eneo linalo fanana na hospitali au kliniki hii inaonyesha huduma za matibabu zinazotolewa na wataalamu wa afya wakisaidia wagonjwa wenye uhitaji.

Mimea yenye maua ya manjano ambayo inaweza kuwa na matumizi katikati mwa asilia baadhi ya mimea kama hii hutumiwa kutengeneza dawa za kiasili kwa magonjwa mbali mbali ikionyesha umuhimu wa asili katika afya ya jamii.